Wanawake waliovalia nguo za asili ya kimasai wakiwa wamesimama, na wawili wakiwa wamekaa, mmoja akionyesha mfano wa kushona nguo kwa kutumia cherehani, nyuzi nyeusi na kijani zikiwa zimewekwa kwenye mashine ya kudarizi.

Wanawake na wanaume waliokusanyika chini ya mti, waliokaa kwenye viti vya plastiki, wakipata elimu ya ya ukubwani ya kilimo na walimu wao wawili wakiwa wamesimama wakitoa maelekezo.

Chumba kidogo kilichopangwa vizuri chenye mwalimu amesimama mbele, akiwaelekeza wanafunzi watu wazima waliokaa kwenye viti na kumzunguka mwalimu ndani ya darasa.

Shule ya watoto wadogo na wa awali, wakicheza nyuma ya jengo la madarasa kwenye mabembea yenye rangi mbalimbali, wakiongozwa na mwalimu wao.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia sare za buluu na nyeupe, wakiwa wamekaa kwenye madawati ndani ya darasa lenye ubao mkubwa mweusi. Mwalimu yupo mbele ya darasa akifundisha.

Shule ya msingi yenye mandhari mazuri na masafi yaliyokatwa majani na kufagiliwa vizuri. Shule imezungukwa na miti mirefu na jengo liko karibu na uwanja wa kuchezea michezo.

Darasa la sekondari lenye meza za mbao na viti virefu, iliyozungukwa na meza zenye mabomba ya kunawia mikono, baada ya kufanya majaribio ya sayansi darasani.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa kwenye darasa lenye sakafu yenye rangi nyekundu, na ukuta wenye rangi ya maziwa wenye ubao mkubwa wa rangi nyeusi kukiwa vimepangwa rafu za rangi ya mbao zilizojazwa vitabu tofauti.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyekaa kwenye meza kubwa katikati ya darasa, akisahihisha madaftari amevalia barakoa na nyuma yake kuna madawati.

Shule ya sekondari kwenye chumba kilichokuwa kikubwa, na kuwekwa vitanda vilivyojipanga na kuacha njia ndogo ya kupita, vilivyobebana na ni vya chuma, kwenye magodoro kukiwa kumetandikwa mashuka yakufanana yenye rangi ya waridi, chumba kilichopakwa rangi ya bluu anga, na taa iliyobado imewashwa.

Darasa la shule ya sekondari lenye madirisha makubwa ya vioo, makabati makubwa mawili myeupe yakiwa nyuma ya darasa, viti vya plastiki na viti vifupi vya mbao na meza zilizounganishwa na mabomba mawili na sinki za kunawia mikono.

Darasa la majaribio la maabara, lenye meza kubwa nne zenye bomba katikati na viti virefu vya mbao, madirisha makubwa mawili ya vioo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovalia sare ya mashati meupe na tai na sketi za rangi ya kijani kibichi walio ndani ya chumba kilichopakwa rangi ya manjano na dirirsha lenye vioo lenye visanduku vidogo vidogo na rafu zilizopangwa vitabu na meza na viti vilivyokaa kwenye chumba.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye darasa lenye ukuta wa rangi ya maziwa na madirisha na mlango wenye rangi ya bluu anga. Mwalimu amesimama mbele akifundisha, amevaa barakoa; pamoja na wanafunzi wa kike na wa kiume waliokaa kwenye madawati yenye viti na meza ya mbao, wamevalia barakoa wakimuangalia mwalimu.

Wanafunzi wa chuo wako maktaba wamekaa kwenye viti vya plastiki kwenye makundi ya watu tofauti wakichanganyika wanawake kwa wanaume wakijifunza kwa kutumia projecta iliyowashwa na kuonyesha maandishi.

Wanafunzi wa elimu ya juu wako kwenye darasa wamekaa kwenye viti vyenye rangi nyeusi na chuma, na meza za mbao zilizounganishwa mbili mbili. Kila mmoja akijisomea binafsi kwenye darasa lenye ukuta wa rangi ya maziwa, na dirisha kubwa la kioo.

Wanafunzi wa chuo walioko ndani ya darasa lililozungukwa na ukuta wenye rangi ya maziwa na ubao mkubwa mweupe, waliokaa kwenye madawati ya mbao pamoja na viti vyeusi wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja aliyesimama mbele ya darasa akizungumza.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa kwenye viti na wawili wamesimama kwenye meza ndefu ya mbao lompyuta za mikononi zikiwa mezani wakifundishana na kuelekezana kwenye chumba chenye mapazia ya rangi ya maziwa na kijivu.

Mwalimu wa elimu ya juu aliyesimama mbele ya darasa lenye mwanga mzuri na madirisha makubwa ya vioo, lililokuwa na wanafunzi walioketi kwenye meza wawili wawili.

Wanafunzi wa ufundi wa kompyuta wakiwa sita darasani, wamekaa kwenye viti na meza kila mmoja na mashine yake ya buluu, wakifanya majaribio na kazi za mkono.

Wanafunzi wawili waliojifunza ufundi watarikinishi wakiwa darasani wamevalia sare ya makoti ya bluu giza wamezungukwa na mashine tofauti mezani wakiwa na tarikinishi moja iliyofunguliwa wakiitengeneza.

Wanafunzi wakiwa darasani, wanapata elimu ya ufundi wa kompyuta wanajisomea, wamevalia mavazi yakufanana ya makoti ya bluu iliyokoza

Wanafunzi wa shule ya ufundi wakiwa kwenye darasa, wamekaa kwenye meza Zao, zilizo egemea kwenye kuta zilizozunguka pembezoni mwa dirisha, kila mmoja akiwa na kifaa akitengeneza wamevalia sare ya makoti ya bluu giza.